Ofisi ndogo imepangwa kwa kazi za usimamizi la usajili ikiwa na kabati lenye mafaili yaliyoorodheshwa. Komputa, kamera na bango la ubao mweupe vinachora mazingira ya utawala, watu wawili waliovaa suti wanafanya kazi kwa makini huku mtoto akikaa pembeni akiwa kimya.

Mashabiki wa timu ya Kenya, wamevaa mavazi ya rangi za bendera na wanashangilia kwa hamasa kubwa. Wengine wanapuliza vuvuzela na kushika bendera, wakifurahia tukio la michezo. Uzalendo na furaha vinaonekana wazi uwanjani.

Hati ya kusafiria ya Kenya yenye jina la Joshua inaeleza taarifa muhimu za utambulisho na afya ikiwemo hadi uso wa nchi. Hati hii ni nyenzo rasmi ya utambulisho wa kitaifa na kimataifa, muundo wake unaangazia hati ya raia na umuhimu sawa katika huduma za umma.

Mashabiki waliovaa fulana nyekundu zenye nembo ya Kenya wanashangilia kwa nguvu ndani ya uwanja. baadhi wamesimama wakipiga kelele wengine wameketi wakifuatilia tukio la michezo kwa hamasa. Mazingira yanaonyesha uzalendo na furaha ya mashindano.

Ndani ya kituo cha kisasa cha huduma za serikali, wateja wameketi wakisubiri huduma, katika mazingira yenye utaratibu mzuri. Kauli mbiu kuendeleza huduma bora na mapambo ya rangi za kitaifa huonyesha nia ya kuboresha uajibikaji wa wananchi.

Watu waliovaa scarf za samawati zilizoandikwa PNU wamekusanyika kwenye hafla ya kusheherekea miaka kumi na tano ya chama cha Party of National unity Keki iliyoandikwa PNU at kumi na tano imewekwa mezani huku washiriki wakinyanyua glass kwa shangwe na mshikamano. Mazingira ya bustani huongeza mvuto wa tukio la kisiasa lenye furaha

Majaji waliovaa majoho mekundu na barakoa za kasia, wamesimama pamoja nje ya jengo rasmi, wakizungumza na mtu aliyevalia suti mandhari hii inaakisi tukio la kitaifa au mkutano wa mahakama.

Watu wakiwa wamevalia kofia na mavazi ya samawati wamesimama kwa pamoja. Katika tukio la kisiasa, mzungumzaji kwenye kipaza sauti anatoa hotuba kutoka kwenye jukwaa lenye bango la Kalonzo na ujumbe wa campaign . Mandhari inaonyesha umoja na ari ya kisiasa.

Wafanyakazi waliovaa sare nyeupe na nyekundu wamesimama nje ya jengo la Huduma Kenya lenye maandishi ya Service Excellence . Mlango wa kuingilia umetambulishwa na neno Entry na mazingira ya jengo yanaonyesha mpangilio rasmi wa huduma za kijamii.

Kadi za utambulisho zimepangwa kwa mpangilio ndani ya masanduku ya karatasi. Pembeni mna chupa ya dawa ya kusafisha mikono. Mandhari yanadokeza shughuli ya usambazaji au uhifadhi wa vitambulisho.

Watu watatu wameshughulika katika chumba cha ofisi mmoja akiwa amesimama karibu na kamera kwenye tripodi, huku mwingine akitumia komputa. Mtu wa tatu anasimama pembeni akiangalia skrini. Mandhari ina vifaa vya utawala kama komputa kabati na ubao mweupe.

Siku ya majadiliano ya mahakama, itafanyika Ijumaa tarehe thelathini na moja Januari twenty twenty five . Kuanzia saa tatu asubuhi katika vituo vyote vya mahakama nchini. Wananchi wanahimizwa kushiriki ni kuboresha huduma za mahakama na mahusiano na wadau. Kauli mbiu ni sauti yako ni muhimu.

Tanki ya maji imeinuliwa juu ya jukwaa la chuma lenye kuto kidogo, ngazi ya chuma imeegemezwa upande mmoja wa ajili ya kupanda juu ya jukwaa, mandhari hayo yanaashiria usanifu rahisi, kwa kuhifadhi maji maeneo ya inje.

Wachezaji wa soka waliovaa sare za samawati wamesimama kwa umoja uwanjani, wakionekana kujipanga au kuhamasishana kabla ya mchezo. Mandhari ya watu kwenye mabenchi na mabango ya matangazo huongeza msimuko wa tukio. Tukio hili linadhihirisha mshikamano na roho ya timu.

Mtu aliyevalia suti rasmi na mwingine aliyevaa mavazi ya mahakama wamesimama pamoja mbele ya jengo la mawe. Mandhari yanaonyesha tukio rasmi la kiserikali au mahakama.

Watu wamesimama na kuketi wakisubiri huduma ya vitambulisho vya taifa katika ofisi ya serikali. Maafisa waliovaa sare wana wahudumia kwa taratibu kwenye kaunta iliyoandikwa national identity card. Mazingira yamepangwa vizuri na kuna alama za huduma.

Watu wamesimama kwa mpangilio rasmi huku wawili wakishikana kitabu cha samawati kwa ishara ya makabidhiano au maelewano. Bendera ya taifa ipo nyuma ikiipa mazingira heshima ya kitaifa. Tukio linaashiria ushirikiano wa kiserikali au kijamii.

Wahudumu wakiwa kazini kwenye kaunta yenye glasi wakihudumia wateja kwa kutumia kompyuta na simu. Karatasi na kadi nyingi zimepangwa kwenye tray kwa mpangilio maalum. Mandhari inaonyesha mazingira salama ya huduma za kifedha.

Mtu aliyevalia fulana nyekundu na kofia, anachukuliwa alama za vidole na mhudumu aliyevalia sare rasmi. Wako mezani wakishughulikia nyaraka maalum huku ukuta wa kijani ukiwa na alama ya kizima moto.

Watu watano wamesimama kwenye zulia jekundu mbele ya jengo lenye nguzo. Huku watano wao wakiwa wamevalia majoho rasmi ya mahakama. Bendera za kitaifa zimetundikwa nyuma na mavazi rasmi yanaashiria tukio la kiserikali au kimahakama.

Wachezaji wawili wa soka wakiwa katikati ya mchezo wa ushindani mmoja amevalia jezi ya samawati mwingine ya kijani wanachuana vikali huku watazamaji wengi wakifuatilia kwa makini kutoka jukwani. Majina ya wadhamini kama Betika na Sportpesa yanang'aa kwenye jezi yakionyesha ushirikiano wa michezo na biashara.

Hii ni jalada ya waraka ya sera ya mafunzo kwa vitendo katika idara ya mahakama ya Kenya, nembo ya taifa na sanamu ya haki inaonekana juu ya maandishi ya internship and attachement policy for judiciary , tarehe ya kuchapishwa ni Mei ishirini na tatu twenty twenty three .

Watu wawili wanashughulikia nyaraka katika ofisi yenye kompyuta na maboxi ya barua. Mmoja maeketi akifanya kazi, mwingine amesimama akipanga makaratasi. Mazingira ni ya huduma za kitawala.

Maelezo ya jalada inaonyesha waraka rasmi kuhusu idara ya mahakama nchini kenya. Mandhari ni ya kitaalamu na nembo ya taifa inaashiria mamlaka ya serikali. Ujumbe mkuu unasisitiza haki na mwelekeo wa mahakama.

Mwanamke amepokea hati kutoka kwa afisa huku akimbeba mtoto aliyevalia sketi ya rangi ya samawati na kijani. Mandhari ya hafla ya umma inaangazia huduma za serkali kupitia bango la Huduma Kenya. Tukio linaakisi juhudi za kuboresha utoaji wa huduma za umma.

Watu wamekusanyika chini ya hema wakishiriki shughli ya usajili ,au huduma ya kijamii ,baadhi wameketi mezani wakitumia kompyuta na karatasi, huku wengine wakisubiri kwa utulivu, mazingira ni ya nje yakiwa na hema na wahudumu waliovaa sare.

Watu wameketi na kusimama katika uwanja uliojaa wakiwa wamevalia mavazi ya kawaida. Sehemu ya chini ina viti vyeupe huku ya juu ikiwa na watu zaidi nyuma ya kioo. Tukio linaonekana kuwa la michezo au mkusanyiko wa kijamii.

Watu wameketi wakisubiri huduma katika kituo cha serikali kilichopangwa kwa utaratibu. Kaunta zenye wahudumu ziko mbele huku mabango yakieleza maadili ya msingi kama uwazi, ufanisi, na ubunifu. Huduma zinatolewa ni kama za KRA, NHIF, na vyeti vya kuzaliwa au vya kifo.

Wachezaji sita wakiwa uwanjani wanashiriki mechi ya kandanda wakiwa wamegawanyika kwa sare za kijani na njano. Mchezaji mmoja anajaribu kuondoa mpira kutoka kwa mwenzake huku mashabiki wengi wakishuhudia kwa hamasa.

Mwanaume aliyevaa fulana nyeusi yenye nembo ya HSBC na kofia ya kombo amesimama mbele ya umati na mashabiki waliovaa mavazi ya Kenya na kushika bendera. Vizuizi vilivyo na nembo ya HSBC vinatenganisha mashabiki wanaoshangilia kwa nguvu. Tukio linaonyesha hali ya mshikamano wa mashabiki kwenye mechi ya michezo.

Mikono miwili imeshikana kwa ishara ya mshikamano kwenye duara la manjano lenye ukingo mwekundu. Chini yake kuna maandhishi ya Tuko Pamoja yenye ujumbe wa umoja na usaidizi wa kijamii. Ranki na mpangilio vinasisitiza mshikamano na matumaini

Mwanariadha amejirusha hewani katika mashindano ya kuruka mbali akiwa amevaa jezi nyekundu yenye jina Kipchirchir. Mandhari ya uwanja yanaonyesha sehemu ya mchanga. Maafisa walioketi na viti vya kijani na nyekundu ,tukio linaonyesha nguvu na umakini wa mashindano.

Pasipoti mbili zimewekwa pembeni kwa pembeni juu ya uzio mweupe, moja nyeusi nyingine ya samawati, zote zina nembo ya taifa na neno harambee chini yake, pembeni kuna kikapu zenye rangi ya bendera ya Kenya na kona ya juu kulia ina sanamu ya punda milia. Hii ni mandhari ya uzalendo na utambulisho wa kitaifa.

Umati mkubwa wa watu unashangilia kwa mikono juu huku wakiwa na bendera za Kenya na vijiti vya rangi baadhi wamevalia fulana zenye nembo ya Tusker wakionyesha mshikamano na furaha katika tukio la kitaifa.

Wachezaji wawili wa soka wanachuana katika mechi yenye kasi, mmoja akiwa na jezi nyeupe na mwingine nyekundu. Mandhari ya Police sacco stadium huashiria tukio rasmi la michezo.

Watu wameketi wakisubiri huduma katika ofisi ya uhamiaji yenye kaunta zilizoandikwa nambari na maandishi rasmi, wengine wanahudumiwa na maafisa wa uhamiaji huku bango la tovuti ya serikali likionekana ukutani. Mandhari inaonyesha utaratibu wa utoaji wa huduma kwa umma kwa mujibu wa taratibu za kitaifa.

Watu wamevaa mavazi rasmi na kushikilia nyaraka za kimkakati za mahakama, ikiwa ni pamoja na mpango wa maendeleo wa twenty nineteen to twenty twenty three , tukio linaonekana kuwa rasmi likihusisha mawasilisho au mjadala wa sera, hali ya mazingira inaonyesha umuhimu wa mipango ya sheria na uajibikaji wa kitaasisi.

Watu waliovaa majoho meusi wamesimama nyuma ya meza ya mahakama yenye karatasi na vipaza sauti. Muundo wa mbao na mwangaza wa ndani unaonyesha mazingira rasmi wa mchakato wa sheria. Hali ya uzito na umakini imetawala.

Watu wawili wanashirikia kwenye meza yenye kompyuta, daftari, kitabu na kikombe, mmoja akiwa ameketi na mwingine amesimama akiandika, ukumbi mkubwa wenye viti vingi unaonekana nyuma, ukindokeza tukio la usajili, mazingira ni ya ndani yenye mwanga wa kutosha.

Bi Hellene Rafaela Namisi, ameketi mbele ya bango la tume ya huduma ya mahakama ya Kenya, akihudhuria usaili wa nafasi ya jaji wa mahakama kuu. Mandhari inaakisi hali weledi na mchakato wa ajira ya kiutawala.

Watu watatu wameketi kwenye chumba chenye mandhari halisi wakiwa katika mpangilio wa majadiliano ya kazi au huduma. Koti la kahawia, sweta ya mistari na nembo ya Huduma Kenya kwenye shati jeupe inajitokeza kama vielelezo vya uhusiano kati ya serikali na wananchi. Kompyuta na kifaa cha kyocera mezani inaashiria shughuli rasmi za usajili au huduma za kijamii.

Watu wameketi wakisubiria huduma katika eneo rasmi la afya au ofisi ya umma huku mwanamke aliyesimama akitoa maelezo au mwongozo kwa hadhira. Mandhari yanasisitiza uwajibikaji, mawasiliano ya kijamii na uhamasishaji wa huduma bora za afya kwa jamii. Ujumbe wa mabango unalenga maboresho ya utoaji huduma na kuhimiza ushiriki wa raia.

Wachezaji watano wapo uwanjani wakicheza mpira wa kikapu ndani ya ukumbi. Mchezaji mmoja amevalia sare ya samawati ameshika mpira huku wengine wamevaa sare nyeupe wakijipanga kuzuia. Mashabiki wameketi nyuma wakifuatilia mchezo kwa makini. Huu ni wakati wa shindani na harakati uwanjani.

Wachezaji wa soka waliovaa jezi za manjano wanakimbia kwa shangwe uwanjani karibu na uwanja wa riadha. Mashabiki wamejaa kwenye jukwaa la nyuma wakiangalia kwa furaha. Mandhari huonyesha mazoezi ya timu au kusherehekea ushindi.

Watu wanahudumiwa katika kituo cha huduma Kenya, yenye kauli ya service excellence . Vifaa vya ofisi kama kompyuta, viti na maboxi viko mezani, huku wafanyakazi wamevalia sare rasmi. Mazingira yanahisisha utoaji wa huduma za utambulisho na usaidizi wa kijamii.

Wasichana waliovaa sare za michezo za samawati na soksi nyeusi wamesimama pamoja wakijadiliana kwa umakini. Jezi zao zina namba kama sita, kumi na kumi na moja. Wapo kwenye uwanja wenye viti vya rangi nyekundu, kijani na nyeusi huku mashabiki wachache wakiwa wameketi nyuma wakitazama. Huu ni wakati wa mshikamano na maandalizi kabla ya mechi.

Mashindano ya riadha, yanaendelea katika uwanja mkubwa, uliojaa mashabiki. Wanariadha wako kwenye mbio huku maafisa na vifaa vya mashindano vikiwa uwanjani. Hali ni ya shangwe na msisimko.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wameshikana mikono katika tukio rasmi la kujiunga na timu. Jezi nyekundu yenye namba ishirini na jina R.Sylvaine imeshikwa na mmoja wao mbele ya bango la klabu ya Ulinzi Stars F.C, nembo ya KDF na kauli mbiu Soldiers first linasisitiza ushirikiano wa kijeshi, aina ya michezo, mazingira haya yanaakisi mshikamano, nidhamu na hazma ya maendeleo ya vipaji.

Kaunta namba kumi na nne na kumi na tano katika kituo cha huduma Kenya zinahusika na cheti cha usafi wa polisi. Vifaa vya ofisi kama kompyuta na kibao vipo mezani, huku kauli mbiu ya huduma kwa urahisi na ufanisi ikionekana ukutani.

Cheti cha kuzaliwa kutoka Kenya kina taarifa rasmi za mtoto, wazazi wake na tarehe ya usajili . Kime signiwa na mkunga pamoja na afisa msajili kudhibitisha usahihi wa taarifa.

Wateja wamesimama kwenye kaunta nambari tano katika kituo cha Huduma Kenya. Wakihudumiwa na afisa aliyevaa sare rasmi. Bango la Safe Services linadokeza utoaji wa huduma kwa njia salama na ya kuaminika. Mazingira haya ni ya kiserikali, yanayowakilisha uwajibikaji na huduma jumuisho.

Watu wawili wanapeana mikono mbele ya majaji watatu waliovaa mavazi rasmi ya kimahakama. Bango lenye nembo ya kitaasisi lipo nyuma, likidokeza tukio la kisheria au kiapo rasmi. Mazingira ni heshima na taasisi ya haki.

Watu wamekusanyika uwanjani wakiwa wameketi kwenye viti vya rangi ya kijani, samawati na nyeupe. Baadhi yao wamevaa fulana nyekundu zenye maandishi ya KDI, wakionekana kuwa sehemu ya tukio maalum au kikundi maalum, watoto na watu wazima wameshikana kando huku furaha na shamrashamra zikienea hewani kana kwamba ni sikukuu ya kijamii au mchezo.

Wanariadha wa Kenya wanasherehekea baada ya mashindano wakiwa wamevalia sare rasmi na kubeba viatu mikononi. Mmoja wao anainua mikono juu kwa furaha huku mashabiki wakionekana nyuma katika uwanja wa riadha. Maandhari hii inasisitiza ushindi na mshikamano wa kimataifa.

Wafanyikazi wa Huduma Kenya wameketi kwenye dawati wakihudumia wananchi kwa kutumia kompyuta. Wengine wamesimama wakishirikiana na wateja wakiwa na sare rasmi na barakoa. Mazingira haya yanaakisi utoaji wa huduma za kitaifa kwa mpangilio wa kisasa.

Dawati la taarifa limewekwa ndani ya kituo cha Huduma Kenya likiwa na maandishi ya kijani information desk . Mandhari ya kisasa na nembo ya kitaifa kuashiria huduma rasmi kwa wananchi. Mazingira haya yana lengo ya utoaji wa msaada wa haraka na kitaalamu.

Watu wamekusanyika mezani, mmoja akisaidia mwingine kujaza hati huku wengine wakitazama. Mazingira ni ya nje yakionyesha shughuli ya usajili au tukio la kijamii. Vifaa kama simu, kalamu na karatasi vipo mezani.

Watu wameketi wakisubiri huduma katika ofisi ya uhamiaji yenye kaunta tano mazingira ni ya kisasa yenye mwanga wa kutosha na mpangilio safi.

Umati wa watu umevaa mavazi ya rangi za bendera ya Kenya na wanainua mikono kwa furaha. Bendera ya taifa yenye ngao ya kimasaai na mikuki imeshikiliwa juu, ikiashiria mshikimano ya taifa. mazingira yanaonyesha sheree au tukio la uzalendo.

wachezaji wa timu mbili wanachuana uwanjani. Mmoja anaruka kupiga kichwa mpira huku mashabiki wengi wakifuatilia kwa makini. Sare zao ni za manjano na kijani dhidi ya nyekundu na nyeusi. Uwanja unaonekana katika hatua ya ukarabati.

Gari la kuchimba ardhi la yundai , linafanya kazi kwenye eneo la ujenzi, likiwa karibu na mabomba ya zege. Majengo ya makazi na miti viko nyuma, ikikamilisha mandhari ya kazi.

Wachezaji wa soka wamejikusanya uwanjani kwa mpangilio wa mshikamano, wakiwa kwenye sare za njano na kaptura nyeusi. Mmoja wao aliyevaa jezi ya waridi nambari ishirini anasimama katikati kana kwamba anatoa maelekezo. Mandhari haya huakisi roho ya timu kabla au wakati wa mchezo.

Mwanasheria amevaa suti rasmi na amesimama mbele ya kipaza sauti akiwa na kitabu mkononi. Nembo ya mahakama kuu ya Kenya ipo jukwaani na watu wengine wamesimama nyuma wakishuhudia tukio hilo. Mazingira haya yanadhihirisha heshima na rasmi ya kisasa wa kisheria.

Mtu aliyevalia joho la mahakama lenye rangi nyekundu na nyeusi pamoja na kola nyeupe ya renda anatembea sambamba na mwingine aliyevaa suti jeusi, shati jeupe na tai nyekundu. Wote wako ndani ya jengo lenye nguzo nyeupe na madirisha makubwa wakielekea mahali rasmi au kwenye shughuli ya kitaifa.

Watu waliovaa mavazi rasmi ya kitaalamu, wamesimama pamoja katika hafla ya kiapo au tukio la mahakama. Mmoja wao yuko karibu na mtu aliyevalia suti, wakizingirwa na hadhira inayoshuhudia. Mandhari haya yanawakilisha heshima, utaratibu wa kisheria na wajibu wa kitaifa.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wanapambana kwa nguvu, mmoja akiwa na jezi ya kijivu yenye namba nane na maandishi moja. Mwingine katika jezi ya samawati ya KPA. Mashabiki wamekaa nyuma wakifuatilia kwa makini. Mandhari huakisi ushindani wa hali ya juu na msisimko wa mchezo.

Wote wawili wamesimama bega kwa bega wameshikana mikono kwa mshikamano mmoja akiwa amevaa koti lenye miundo ya kijiometri , mwingine akiwa na jaketi nyekundu na nembo upande wa kushoto. Pembeni mtu wa tatu anaonekana kwa mbali akiwa amevaa kofia na shati jeupe. Mandhari ya jukwaa lililojaa giza linaashiria tukio rasmi au la kijamii lenye maelewano na heshima ya pamoja.

Mtu amesimama nyuma ya mibari yenye nembo ya jamhuri ya Kenya, akiwa anashika kitabu kwa mkono wa kushoto na inaonekana ni kama anachukua kiapo au kutoa tamko rasmi. Mibari ina kipaza sauti, na nyuma kuna bendera mbili za Kenya, mandhari ni ya hafla rasmi ya serikali, huenda ni ya kuapisha uzinduzi wa majukumu ya kitaifa.

Mchimbaji wa kampuni ya Hyundai HX 220N amesimama pembeni mwa shimo kubwa huku mabomba ya zege na tabaka za udongo zikiashiria kazi za miundo mbinu. Majengo ya nyuma yanaonyesha muktadha wa mtaa wa mijini unaoendelea kujengwa, mazingira haya yanaonyesha mchanganyiko wa ujenzi, historia na maendeleo.

Mashabiki wa timu ya Orlando wamesimama kwa hamasa wakisherehekea na kupuliza vuvuzela katika eneo la michezo. Jezi za pamoja na mikono iliyoinuliwa vinaonyesha umoja na msisimko wa kimashindano.

Watu wameketi kwenye jukwa la mchezo wakiwa na mavasi ya kusherekea kuna pendera ya kenya iliofunikwa ya mtu mmoja jezi ya kijani enye maandishi ya Kenya Airways na kofia majani yanaofutia macho tabasamu shangwe na rangi mbali mbali za timu zinaasheria tukio la furaha na mshikamano wa kitaifa wa kimchezo. Mazingira haya na nitiririka na ni shati ya pamoja.

Wachezaji wa handboli wakichuana vikali kwenye uwanja wa nje. Mchezaji aliyevalia jezi nyeupe nambari kumi na mbili, anajaribu kupenya ulizi mkali kutoka kwa wachezaji wawili wa jezi za samawati. Mashabiki wameketi nyuma wakifuatilia mchezo wa makini.

Maandishi yanasema COURT ANNEXED MEDIATION IN KENYA na kuna alama ya watu watatu wanaungwa nishwa kwa mishale. Pembeni kuna nyundo ya hakimu juu ya meza, ikielekeza kwenye muktadha wa ugatuzi wa migogoro kupitia ufumo wa mahakama.

Kaunta namba twenty two ya huduma imewekwa alama ya posta pay na huduma za M-pesa, mihuri ya posta na taarifa ya mahitaji ya kitambulisho halisi. Wateja wawili wamesimama wakihudumiwa wakiwa mbele ya alama zinazoonyesha nambari ya wakala na Paybill. Mazingira hayo yanaonyesha mpangilio rasmi wa huduma kwa umma.

Mtu aliyevaa suti nyeusi na tai ya manjano anashikilia bibilia mbele ya kipaza sauti akisimama kando ya mwenzake aliyevalia mavazi ya rangi ya angavu. Tukio linaashiria hafla rasmi huenda ni ya kiroho au kuapishwa. Ikifanywa kwenye eneo lenye mapambo na bendera.

Watu waliovaa mavazi ya kijani yenye nembo ya Gor Mahia wanatembea na kukimbia pembeni lmwa basi ililopambwa kwa katuni na rangi ya angavu. Baadhi wamekalia juu ya mabasi na wengine wanabeba mabango wakionyesha shangwe ya mashabiki. Tukio linaakisi maandamano au gwaride la kusherehekea timu ya mpira wa miguu.

Mashabiki waliovaa jezi za timu wamesimama kwa shangwe wakinyoosha mikono na kupiga vuvuzela katika tukio la michezo. Furaha na mshikamano wao vinahakisi nguvu ya usaidizi wa moja kwa moja. Mandhari ni ya uwanja wenye shamrashamra za mashabiki wa kweli.

Mashabiki wa azizio Fc wamekusanyika kwa shangwe, wakibeba bango la timu na kubeba bango la timu na kuvaa mavazi ya rangi mbali mbali, watu wa usalama wamesimama pembeni , wakidhibiti hali tukio linaonekana kua la kijamii au michezo.

Maafisa waliovaa vest za kinga wanashirikiana na raia katika mchakato wa usajili au utoaji taarifa mezani. Karatasi, kalamu na mkoba wa rangi ya waridi vimepangwa huku kundi la watu likisubiri kwa utulivu. Mandhari yanaakisi huduma za jamii zenye usimamizi na ushiriki wa pamoja.

Mtu anatoa kiapo kwa kuweka mkoono juu na mwingine juu ya kitabu, akiwa ameandamana na maafisa wa kimahakama na wa serikali wakiwa wamevaa sare rasmi. Tukio hili la hadhara linafanyika kwenye zulia jekundu likiwa na kipaza sauti na umati wa mashuhuda, ishara ya uongozi na utawala wa sheria.

Mashabiki wamevaa fulana za kijani na njano zenye nembo ya Sportpesa wakifurahia mechi katika uwanja uliojaa watu, baadhi yao wanashika vinywaji na kuvaa skafu wakionyesha mshikamano na shangwe za kimchezo.

Afisa aliyevaa koti la usalama anampatia mtu kadi ya huduma katika eneo rasmi la usajili. Mandhari yanaonyesha muingiliano wa kijamii unaoendeshwa kwa utaratibu na uwajibikaji. Mazingira haya ni ya taasisi ya serikali au mpango wa umma.

Wachezaji wa voliboli wako uwanjani wakiruka kuzia mpira unaoelea hewani. Sare zao ni za kijani, samawati na nyekundu nyeusi zikitofautisha timu. Mandhari inaonyesha ushindani wa hali ya juu na umakini wa wachezaji.

Watu kadhaa wamesimama ndani ya kituo cha Huduma Kenya wakizunguka dawati la taarifa lenye maandishi ya kijani. Ukuta wa nyuma umepambwa na kauli mbiu kuhusu ubora wa huduma huku picha ya mtu maarufu ikionekana juu yake. Mazingira haya yanaakisi uzito wa huduma kwa wananchi kwa njia ya kidijitali na kiserikali.

Watu wawili wameketi mezani wakijaza fomu kwa kutumia kalamu, huku zana kama kalamu na simu zikiwa pembeni, manthari ni uchunguzi wa kitaalamu katika mazingira ya wazi, karatasi za my station zinaashiria mchakacho wa tathmini wa usajili.

Maeneo ya ofisi ya Huduma Kenya, yenye mabango na maandishi yanayohamasisha uwajibikaji, uadilifu na huduma bora kwa wananchi. Kauli mbiu kama Huduma Bora, Uwezo FundServices na The huduma ADN zinaangazia dhamira ya kuboresha utoaji huduma za umma kwa njia ya kitaalamu na kwa heshima. Mandhari haya yanawakilisha sura ya huduma jumuishi na mageuzi ya kiutawala.

Watu wamevaa fulana nyekundu na nyeusi zenye maandishi ya Kenya Rugby na nembo ya Guajin Atlantic ,mmoja katikati ana rangi ya bendera ya Kenya usoni na anashika kopo, tukio linaonekana kuwa la michezo au sherehe ya timu ya taifa.

Wafuasi waliovaa mavazi ya kijani na nyeupe wamejaa uwanjani kwa shangwe wakishikilia vuvuzela na mapambo ya kuvutia ,mmoja amevaa kofia yenye maandishi KDF na kubeba vazi lenye umbo la fuvu ya kisanii , likionyesha hamasa ya kipekee, mandhari haya yanaakisi uzalendo ,ujasiri na nguvu ya mashabiki wa michezo.

Watu waliovaa kofia nyekundu zenye maandishi Tuko Pamoja, wamesimama kwa pamoja kwenye tukio la kijamii. Mmoja wao anainua kidole kwa ishara ya mshikamano au msisitizo. Vazi la kitamaduni na mapambo ya mikononi vinaongeza upekee wa utamaduni na hali ya sherehe.

Watu wameketi chini ya hema wakifanya usajili au mashauriano baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa. Uwepo wa vikasha, kompyuta na sare rasmi unaashiria huduma za kijamii au afya . Mandhari ni ya tukio la kijamii lenye mpangilio na ushirikiano wa jamii.

Mashabiki wamevaa jezi za manjano zilizoandikwa Tusker huku wakishangilia kwa mikono juu na bendera mkononi. Upekee wa mavazi na mabango unaonyesha mshikamano wa kikundi kilichojitokeza kuunga mkono timu wa uchapa. Hisia za furaha na uzalendo zimetawala kwenye tukio hilo la kijamii.